Mafundi wawili wa umeme wakifanya kazi kwenye nguzo za umeme, mmoja akiwa amepanda ngazi ndefu. Barabara hio karibu ina vizuizi vya trafiki vya rangi ya chungwa ikionyesha kuwa kazi inaendelea.

Hiki ni kiwanda cha umeme wa choati, kinachotoa moshi mweupe mkubwa angani. Mazingira yana milima na vichaka, huku mawingu ya moshi yakipanda juu angani.

Twiga ambaye amesimama chini ya nguzo kubwa ya umeme wa msongo wa juu. Twiga huyu yuko katikati ya mandhari ya asili yenye vichaka na nyasi, ikionyesha mwingiliano kati ya wanyama pori na miundo mbinu ya binadamu.

Hiki ni kituo cha kupoza umeme chenye transfoma kubwa na miundo mbinu ya umeme. Kituo hiki kina miundo mingi ya chuma na nyaya za umeme na kimeangazwa na taa.

Kiwanda kikubwa chenye mabomba mengi ya miundo ya chuma kinazoweza kuwa kituo cha kuzalisha umeme. Moshi unavukiza kutoka chini kuashiria shughuli za uzalishazi wa nishati.

Kiwanda kinachotoa moshi mwingi angani na mtaalamu aliyevalia kofia ngumu na fulana ya usalama akitembea kuelekea kwenye miundombinu hiyo. Hii inaashiria uzalishaji wa umeme labda kupitia nishati ya jotoardhi au mitambo mingine muhimu kwa huduma za umeme jijini Nairobi.

Mafundi wa umeme wakiwa wamepanda katika ngazi ndefu kurekebisha nguzo ya umeme huku mmoja wao akiwa juu na mwingine akiwa anamsaidia. Hii inaashiria shughuli za matengenezo ya miundombinu ya umeme pengine katika eneo la mji wa Nairobi.

Huu ni mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme, kwa kutumia nishati ya joto-ardhi. Unaonekana ukitoa moshi na mvuke. Eneo hili lina miundo mingi, na viwanda, na mitambo.

Kituo kikubwa cha umeme chenye transfoma kubwa na miundombinu mingine yenye chuma yenye nyaya za umeme. Kituo hiki ni muhimu kwa kusambaza umeme katika maeneo mbalimbali.

Hii ni transfoma ya umeme iliyoko kwenye nguzo za mbao, ikiwa na nyaya nyingi zilizoangushwa. Kifaa hiki ni muhimu katika kusambaza umeme kwa eneo mbali mbali

Huu ni mlingoti mrefu wa kusambaza umeme, kwa kuwa umesimama katika eneo wazi, lenye mimea ya miti, kwa mbali kuna milima na anga lenye mawingu meupe.

Nguzo kubwa ya umeme wa msongo wa juu ikiwa imesimama wima chini ya anga la bluu na mawingu meupe ikipita juu ya mandhari ya asili. Hii inaashiria miundombinu muhimu ya usambazaji wa umeme, labda katika eneo la vijiji au nje ya nchi.

Hiki ni kiwanda kikubwa cha kusalisha umemechenye mapomba yenye muhundo wa chuma, watu kadhaa waliovalia kofia ngumu na vulana ya usalama wanatembea katika eneo hili

Kituo cha kusambaza umeme, kikubwa chenye muundo mbinu mingi ya chuma. Transfoma na nguzo za umeme chini ya anga la buluu. Kituo hiki kiko katika eneo la wazi, lenye udongo mwekundu.

Mtazamo wa angani una kituo kikubwa cha kuzalisha umeme nchini Kenya kinachoonekana kuwa kituo cha Olkaria cha kuzalisha umeme kwa kutumia nishati ya joto ardhi.

Huyu ni tumbili mzima mwenye rangi ya kijivu akiwa amembeba mtoto wake mdogo, wote wawili wakiwa wameketi kwenye nyasi ya kijani kibichi wakionyesha uhusiano wa mama na mtoto.

Mwanaume ambaye ameketi karibu na mkondo wa maji machafu , akijaribu kujaza maji kwenye vyombo. Mazingira yanaonekana kuchafuliwa sana na takataka nyingi.

Hili ni rundo kubwa la taka za plastiki zilizobanwa, zikiwa zimetupwa ardhini chini ya anga lenye mawingu. Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na rundo hilo.

Hawa ni ndege wanne aina ya Abis wenye rangi nyeusi na nyeupe kando ya maji. Wamezungukwa na nyasi ndefu za kijani kibichi, ikiashiria mazingira ya asili.

Kundi la watu wakifanya mazoezi ya yoga nje katika bustani au msitu wenye miti mingi na nyasi. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na ya kupendeza kwa shughuli za nje.

Mwanamume anavuka maji machafu huku akiwa amebeba gunia kubwa begani. Mazingira haya ni makazi duni na taka zimetapaka, ikionyesha changamoto za usafi wa mazingira eneo hili.

Pundamilia ambaye amesimama karibu na mti. Mgongo wake ukiwa umegeukia kamera. Michirizi yake nyeusi na nyeupe, inajitokeza vizuri, dhidi ya ardhi yenye rangi ya udongo.

Ndege mwenye manyoya ya manjano na nyeusi akiwa ametua kwenye tawi lenye majani mabichi. Rangi zake angavu na mazingira asili yanaashiria uzuri wa ndege na umuhimu wa uhifadhi wa viumbe hai.

Hili ni kundi la vijana, wengi wao wakiwa wamevalia fulana za njano zilizong'aa na wengine wakiwa na barakoa. Wanatabasamu kwa furaha wakati wanafanya kazi ya upanzi au kusafisha mazingira. Mradi wa jamii unahusiana na uhifadhi wa mazingira au upandaji miti labda huku Kenya kutokana na mandhari na mavazi.

Haya ni mandhari mazuri ya jumba la bunge la Kenya lililo mjini Nairobi, likiwa na jengo refu na paa la kijani kibichi. Maua mekundu yanaonekana yakipambwa bustani yake.

Eneo kubwa lililofurika na taka nyingi zikiunda mlima wa uchafu na njia nyembamba katikati hali hii inaonyesha tatizo kubwa na usimamizi wa taka na uharibifu wa mazingira.

Hili ni eneo chafu labda kando ya mto au mkondo wa maji likiwa limejaa takataka na uchafu wa kila aina. Mandhari haya yanaonyesha tatizo kubwa la uchafuzi wa mazingira huku majengo yanaonekana kwa umbali.

Simba wawili, ndume na jike, wamelala kwenye nyasi. Ndume ana manyoya mengi shingoni, na wote wawili wanaonekana kupumzika katika mazingira ya asili.

Mto wenye maji mengi na chafu huku kando yake kukiwa na makaazi duni yaliyojengwa juu ya mlima wa taka. Mandhari haya yanaashiria changamoto za mazingira na usimamizi wa taka katika maeneo ya makaazi yasiyopangiliwa.

Punda mwenye manyoa ya kahawia na mvi akilisha kwenye nyasi, boma lenye uzio wa wavu wa chuma. Hali hii inaashiria uhifadhi wa wanyama au ufugaji.

Hii ni bustani kubwa ya kijani kibichi yenye miti mingi na nyasi, iliyokatwa vizuri huku majengo ya jiji yanaonekana kwa mbali. Inaonyesha eneo tulivu la burudani na umuhimu wa uhifadhi wa mazingira jijini.

Kundi la wanaume wakisafisha takataka kutoka kwenye maji machafu karibu na chaa kubwa wakitumia vijiti virefu. Mazingira ni machafu sana yakiwaonesha tatizo kubwa la uchafuzi wa mazingira na umuhimu wa uhifadhi wa usafi.

Mtoto mdogo amesimama mbele huku akishika mche wa mti, watu wazima wakipanda miti nyuma yake. Inaashiria juhudi za upandaji miti na uhifadhi wa mazingira nchini.

Hili ni kundi la pundamilia, likichungwa kwenye nyasi ndefu. Baadhi yao wakiangalia upande wa kamera. Nyuma yao wanyama wengine pori. Ni mazingira ya kuhifadhi wanyama pori.

Chui amelala kwenye nyasi fupi, akiwa na manyoya yenye madoa meusi yanayomtambulisha. Akionekana kutulizana katika makazi yake ya asili. Hii inaashiria umuhimu wa uhifadhi wa wanyama pori na viumbe hai nchini Kenya.

Hawa ni vifaru wawili wakila nyasi kwenye hifadhi kuu yao ya wanyama kukiwa na mandhari ya jiji lenye majengo marefu. Hii inaashiria mchanganyiko wa maisha ya porini na mazingira ya mijini labda katika hifadhi ya kitaifa ya Nairobi.

Kundi la watu, wakiwemo wanaume na wanawake, wakiwa wamevalia sare za kazi zenye fulana za rangi ya kijani kibichi, buti za kijani, na glavu nyekundu. Wako katika mazingira ya jiji, wakifanya shughuli za usafi wa mazingira.

Shughuli ya jamii chini ya hema ambapo mwanamke mmoja anazungumza kwenye kipazasauti huku zana za kilimo kama majembe mareki zikiwa zimewekwa mbele. Kwa kuzingatia bango la Nairobi City County hii inaashiria tukio la serikali za mitaa labda la uhifadhi wa mazingira au kilimo.

Mto uliochafuliwa na taka katikati ya makazi ya watu nchini Kenya, huku mtu akiwa amevaa fulana ya usalama akitembea kando ya nchi. Inaonyesha changamoto za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa taka katika maeneo ya mijini nchini Kenya.

Hawa ni tembo watatu, mmoja anakunywa maziwa kutoka kwenye chupa, anasaidiwa na mlinzi, huku watalii wakishuhudia, na tembo wengine, wako kando yake.

Wanaume wawili wanakusanya chupa ya plastiki zilizotupwa kando ya mkondo wa maji au mto, wakiweka taka hizo kwenye mifuko mikubwa. Eneo hili limejaa uchafu wa plastiki, ikionyesha juhudi za kusafisha mazingira.

Huu ni mnara wa kumbu kumbu ya vita vya pili vya dunia uliopo jijini Nairobi, mnara huu unajumuisha sanamu za wanajeshi na tarehe zilizo chongwa zikikumbuka miaka ya vita.

Jengo kubwa la kiasili pengine hoteli au kituo cha mapumziko kilicho kando ya ziwa au bwawa. Mzingira ya kuvutia ikiwa na miti mirefu ya kijani kibichi ikionyesha utulivu na uzuri wa mazingira ya asili.

Kifaru watatu akitembea kwenye nyasi ndefu huku mmoja akiangalia kamera, kwa nyuma daraja refu la reli linaonekana likipita kwenye mandhari.

Sherehe ya upandaji miti inaendelea, ambapo watu wazima wanapokea miche midogo ya kupanda. Wote wamevalia fulana ya kijani, zinazoashiria ushirika wao katika uhifadhi wa mazingira.

Huyu ni mbuni mweusi na mweupe, amesimama katika mazingira ya kijani kibichi. Anaonekana akiwa katika bustani ya wanyama au hifadhi ya asili.

Sanamu tatu za shaba za wanaume waliovalia mavazi ya kijeshi au mavazi ya kitamaduni, zikiwa zimesimama mbele ya jengo la kifahari. Sanamu hizi zinawakilisha mashujaa au historia muhimu nchini. Zina heshima na kumbukumbu.

Huyu ni chui ambaye anatazama juu kupitia uzio wa waya. Uzio unaashiria kuwa chui huyo yuko katika eneo lililofungwa labda hifadhi au bustani ya wanyama nchini.

Wafanyakazi ambapo wamevalia fulana za kuonekana wazi, wakisafisha mkondo wa maji chafu uliojaa takataka, inaangazia juhudi za uhifadhi wa mazingira na usafi katika eneo lenye uchafuzi.

Watu watatu wakiwa wamepanda mlima, wakifurahia mandhari mazuri. Nyuma yao, mitambo ya upepo inaonekana ikisimama kwenye kilima kingine. Mmoja ni msichana na mwingine ni wanaume.

Rundo kubwa la taka za plastiki na takataka nyinginezo zilizotapakaa sehemu kubwa ya ardhi chini ya anga lenye mawingu. Mandhari haya yanaashiria eneo la dampo au kiwanda cha kuchakata taka.

Mtu ambaye anapiga maji kutoka kwenye mfuko wa plastiki wa kawaida. Jambo linaloashiria upatikanaji wa maji ya kunywa katika mazingira rahisi au wakati wa uhaba. Huu ni mtindo wa kawaida wa kunywa maji katika maeneo mengi nchini Kenya.

Kundi la wanafunzi, baadhi wakiwa wamevalia sare za shule wakiwa na walimu au mtaratibu wa mradi wa upandaji miti wakiwa wamesimama karbu na mimea iliyotayarishwa kwa ajili ya kupandwa.

Huyu ni nyati mkubwa aliyesimama kwenye nyasi kavu, anaonekana kutazama moja kwa moja kuelekea kamera. Nyasi ya kijani kibichi ilioko pale inaonekana nzuri.

Huyu ni tembo mdogo mwenye rangi ya kahawia, akitembea kwenye ardhi kavu. Masikio yake makubwa yamesimama wazi, akiwa katika eneo la uhifadhi wa wanyama pori.

Shamba la nyasi lenye pundamilia kadhaa wakichunga, huku majengo marefu ya jiji yakionekana kwa mbali. Hii ni mandhari ya kipekee ambapo wanyama pori wanaishi karibu na maendeleo ya mji.

Hili ni eneo la kutupa takataka, likionyesha milima ya takataka iliyowekwa na kutoa moshi mwingi. Watu wakiwemo watoto, wanaonekana karibu na taka hizo, wakitafuta vitu au viushi katika mazingira hayo magumu.

Jengo la saruji, ambapo linaweza kuwa sehemu ya mfumo wa maji taka au mradi wa uhifadhi wa mazingira. Limezungukwa na ardhi isiyotengenezwa vizuri na kuna majengo mengine mbali nyuma.

Kundi la watu ambao wanafua nguo kwenye mto uliochafuliwa na taka katika ya makazi duni. Inaangazia changamoto za uhifadhi wa mazingira na upatikanaji wa maji safi katika jamii.

Mwanaume mmoja anatembea kwenye eneo lenye tope na uchafu, akiwa amebeba ndoo na mfuko mkubwa mgongoni. Nyuma yake kuna vibanda, vilivyojengwa kwa mabati, vinavyoashiria eneo la makazi duni au mtaa wa mabanda.

Barabara yenye shughli nyingi jijini Nairobi. Inaonyesha magari mbalimbali ikiwemo matatu, magari ya abiria na pikipiki, pamoja na maafisa wa trafiki wakisimama barabarani.

Barabara kuu yenye alama za kuongoza magari kuenda maeneo mbalimbali nchini Kenya na Ethiopia. Alama hizo zinaonyesha umbali wa kilomita kuelekea Thika, Nanyuki, Garissa, Moyale na Habesha, Ethiopia.

Barabara yenye magari na mabasi, ikiwemo basi la rangi ya waridi. Barabara inaonekana yenye unyevunyevu, labda baada ya mvua. Kuna ishara ya tahadhari ya watembea kwa mguu.

Barabara yenye shughuli nyingi, iliyojaa mabasi ya abiria, yaliyopakwa rangi za kuvutia. Yakipakia na kushusha abiria. Watu wanatembea kando ya barabara, ikionyesha mazingira ya jiji yenye shughuli nyingi.

Hiki ni kituo cha mabasi chenye shughuli nyingi kukiwa na matatu kadhaa zilizoegeshwa. Abiria na mabango ya maelekezo kama Kukena sacco Nakuru city direct na Kukena Sacco Karatina Nyeri direct. Watu mbalimbali wanatembea na kusubiri usafiri katikati ya majengo marefu ya biashara.

Haya ni magari ya abiria, yakiwa yameegeshwa kando ya barabara ya jiji, yenye majengo ya biashara. Kuna mabasi madogo yaliyopakwa rangi mbali mbali. Yanasubiri abiria.

Barabara enye shuguli nyingi jijini ikiwa na mabasi mawili ya abiria yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na mabasi hayo huku, mabango ya matangazo yakining'inia kwenye miti.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi ambapo basi lenye rangi ya njano na mapambo maalum linaonekana likiendeshwa. Kuna madaraja ya juu ya watembea kwa miguu na magari mengine barabarani ikionyesha mandhari ya jiji kama vile Nairobi.

Matatu yenye rangi nyingi na mapambo ya kupendeza lililokuwa imeandikwa I have a dream ikipakia abiria. Watu wanasimma karibu na basi hilo wakionyesha shuguli za usafiri wa umma katika eneo la mjini.

Shughuli za barabarani kwenye jiji ambapo askari wa trafiki anaongoza magari na kuenda kwa mguu. Mabasi ya abiria au matatu, yanaonekana nyuma, likionyesha msongamano wa magari na watu.

Kundi la watu wanaotembea kwenye barabara ya shughuli nyingi jijini Nairobi, huku matatu za usafiri wa umma zikionekana zimeegeshwa kando ya barabara. Majengo marefu na mabango ya matangazo yakionekana nyuma.

Barabara kuu yenye magari na malori yakisafiri na kando ya barabara kuna miti mingi mirefu. Mtu mmoja anaonekana akitembea kando ya barabara kuashiria shughuli za usafiri na maisha ya kila siku barabarani.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari yakipita ikiwemo gari dogo jeupe na gari lingine la polisi lenye rangi ya bluu na nyeupe. Kuna uba wa maelekezo unaonyesha njia za kuelekea.

Basi dogo la abiria almaarufu kama matatu, likiwa limeegeshwa barabarani na watu wanapanda na kushuka. Matatu hii imepakwa rangi za kuvutia za buluu, nyeupe na machungwa. Na ina maandishi Joyride upande wake.

Basi kubwa la abiria la rangi ya bluu na njano likiwa limeegeshwa kando ya barabara likiwa na mabango yenye maelekezo au matangazo. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi baadhi yao wakiwa wamevalia sare ikionyesha shughuli za usafiri wa umma katika eneo la jiji.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini ikiwa na magari mengi yakiwemo malori makubwa na magari madogo yakijipanga barabarani. Kuna baadhi ya watu kando ya barabara na majengo yanaonekana kwa mbali.

Matatu yenye namba ya usajili KDA 975A ikiwa imesimama jijini Nairobi. Watu wanaonekana wakizunguka eneo hilo na majengo ya biashara yaliyojaa ishara mbalimbali yanaonekana nyuma.

Matatu nyekundu imepambwa kwa michoro wa simba na maandishi mbali mbali ikiwa imesimama kando ya barabara yenye watu na majengo marefu. Nyuma yake kuna bango la CHRM Collage ikionyesha mazingira ya mjini na shughuli za usafiri za umma.

Basi la abiria la City Shuttle likipakiwa rangi ya buluu na kijani likiwa limeegeshwa barabarani na watu wanaonekana wakishuka na kupandaanda. Pikipiki imeegeshwa mbele ya basi na majengo marefu yanaonekana kwa mbali jijini.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini huku magari yakipita na baadhi yakiwa yamesimama. Kuna lori kubwa la saruji na watu kadhaa kando ya barabara ikionyesha mazingira ya mjini yenye msongamano.

Barabara enye shughuli nyingi jijini ikiwa na watu wengi wakitembea na mabasi ya abiria yameegeshwa kando ya barabara. Majengo marefu ya jiji yanaonekana kwa mbali ikionyesha maandari ya jiji enye harakati.

Basi la abiria la Citti Hopa lililokua limeegeshwa kando ya barabara jijini Nairobi, huku abiria wakisubiri au wakipanda basi. Mazingira yanaonyesha shughuli za usafiri wa umma katika jiji.

Shughuli nyingi za usafiri wa umma na biashara katika eneo la mjini labda jijini Nairobi, ambapo watu wanasimama karibu na gari dogo la abiria lenye mizigo juu ya paa. Magari mengine na maduka yako na alama kama Safaricom Mpesa yanaonekana nyuma zikionyesha mandhari halisi ya jiji.

Basi la rangi ya bluu limepambwa na maandishi na michoro mbalimbali likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye watu. Watu kadhaa wanatembea kwenye njia ya watembea kwa mguu karibu na mabasi mengi pia.

Hii ni barabara kuu yenye magari ya aina mbalimbali yakiwemo malori na magari madogo yakisafiri pande zote mbili. Kando ya barabara kuna miti mirefu ya kijani kibichi.

Barabara kuu enye magari ambayo yana pita ikiwa ni miti mirefu kando yake na anga lenye mawingu. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara huku lori mbili zikiwa zimeegeshwa.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini ikiwa na basi la kijani la Runa Sacco na magari mengine ya uchukuzi wa umma yaliyoegezwa kando. Watu wanatembea na baadhi ya magari wanasubiri ikiwanyesha mazingira ya kawaida ya jiji.

Barabara yenye shuguli nyingi mjini Nairobi ikiwa na magari mengi ya abiria yakiwa yameegeshwa, baadhi yakiwa na majina kama Meru express. Watu wanatembea kwenye barabara hiyo na mabango ya biashara yanaonekana kando ya barabara.

Matatu ya rangi ya chungwa ikiwa imesimama kando ya barabara jijini Nairobi, huku abiria na watu wengine wakizunguka. Inaonyesha shughuli za usafiri wa umma katika eneo la mjini.

Basi la bluu likiwa limeegeshwa barabarani, watu kadhaa wanatembea kwenye lami karibu na basi hilo kuashiria shughuli za umma jijini.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini ikiwa ana msongamano wa magari ikiwemo lori kubwa na magari madogo yakitembea taratibu. Kando ya barabara kuna majengo marefu yenye ghorofa na watu wanatembea kwenye njia za miguu.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi mjini Nairobi likiwa na watu wengi, magari na wasafiri wa trafiki. Sanamu ya Jomo Kenyatta inaonekana kwa mbali sana.

Huu ni mfumo wa mabomba makubwa ya viwandani yaliyokumbwa na kutu na yametumiwa kwa muda mrefu. Mabomba haya yamefunikwa na moss na yanapita juu ya maji meusi.

Kituo cha kujaza maji safi kinachotoa huduma ya maji salama na yenye afya. Maduka ya karibu yaliyo wazi yanaonyesha shughuli za kibiashara ikiwemo matangazo ya bidhaa kama vile ice pop .

Huu ni mfumo wa mabomba makubwa ya viwandani yaliyosimamishwa yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa usambazaji maji au zimamoto. Kuna vali kadhaa na viunganishi ikiwemo vali nyekundu na kidhibiti mtiririko.

Rundo kubwa la takataka na uchafu uliotupwa kando ya barabara au eneo la wazi karibu na majengo ikiashiria tatizo kubwa la usimamizi wa taka. Uwepo wa uchafu huu unaonyesha hitaji la huduma bora za usafi na uhifadhi wa mazingira jijini Nairobi.

Hili ni rundo ya mabomba ya kijivu, pengine ya plastiki yaliyopangwa vizuri na tayari kutumika. Mabomba haya mara nyingi hutumika kwa ajili ya usambazaji wa maji au mfumo wa usimamizi wa taka.

Mfereji uliofunikwa wenye maji machafu na mabomba yaliyozama ikionyesha matatizo yanayohusiana na usambasaji wa maji au msimamizi wa taka. Inaweza kuashiria uvutaji au uharibifu wa miundo mbinu ya maji.

Wafanyakazi wakiwa wamevalia fulana za rangi ya machungwa na kofia ngumu wakifanya kazi kwenye reli. Wanashughulikia mabomba makubwa ya chuma yaliyowekwa kwenye mabehewa ya treni.

Bomba la maji la kisasa linalong'aa likiwa na tone moja la maji likining'inia kwenye ncha yake. Hii inaashiria upatikanaji wa maji safi na salama ya kunywa na umuhimu wa huduma za maji jijini Nairobi.

Hiki ni chumba cha kuhifadhi maji ya kunywa, yaliyopangwa kwenye chupa za plastiki kwenye rafu na stendi kubwa. Kuna friji ndogo, chini ya chupa ya maji ya chuma, iliyosimama juu yake.

Lori la kijani, likiwa limebeba watu juu. Linapita karibu na basi la abiria. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini, labda sokoni au barabara yenye shughuli nyingi.